Wataalamu watatu wa afya labda madaktari wa upasuaji wakiwa wamevalia mavazi ya buluu ya chumba ya upasuaji na barakoa. Waonekana wamejikita kwenye shughli ya upasuaji huku mmoja akionyesha kitu kwenye mgonjwa na mwingine akitumia darubini ya upasuaji.

Mtaalamu wa afya, anayevaa barakoa na vesti ya njano, akimpa chanjo mtoto mdogo. Mtoto naye amevalia barakoa na anaonekana akipokea sindano begani. Yawezekana tukio hili lafanyika shuleni au kwenye kituo cha afya, ikizingatiwa mazingira halisi au uwepo wa wanafunzi au watoto wadogo. Tukio, laonyesha kampeni ya chanjo.

Mkono wa mtu ukiwa umelazwa kwenye kitanda cheupe. Mkono huo umeunganishwa na vifaa vya kimatibabu ikiwemo sindano ya dripu na kifaa cha kupima shinikizo la damu. Karibu na mkono kuna bedi la buluu. Chini kushoto mwa picha kuna mashine kubwa ya kimatibabu yenye skrini na vifungo vingi.

Bango la kampeni ya afya kuhusu malaria. Katikati ya bango, kuna mchoro wa mwanamke aliyelala kitandani na mtoto wakiwa wamefunikwa na chandarua cha buluu. Chini ya bango kuna maandishi yakionyesha kuwa ni mpango wa kudhibiti malaria kutoka kwa waziri wa afya.

Mgonjwa, akiwa amelazwa kitandani hospitalini, amefunikwa na blanketi la buluu. Wauguzi wawili wote wakiwa wamevaa mavazi kama ile ya kujikinga, enye barakoa na glavu wanamhudumia mgonjwa. Juu ya kitanda, kuna kifaa cha kielektroniki kinachoonyesha namba, labda ya mapigo ya moyo au oksijeni.

Lori la kubebea wagonjwa lililoezekwa rangi nyeupe likiwa na ishara ya msalaba wa buluu. Watu kadhaa wako nje ya lori, wengine wakionekana kusimama na wengine wameketi chini. Mandhari yaonekana kuwa ya nje na ina udongo au tope, na anga ila laonekana kuwa na mawingu.

Kliniki ya rununu, ya sufuri kupita ikiwa na alama ya msalaba wa buluu, ikiashara huduma ya matibabu. Wafanyakazi watatu wa afya wamekaa kwenye meza mbele ya kliniki wakiwa tayari kutoa huduma, ya asiria kama mpango wa afya unaotembezwa.

Kundi la watu wengi wao wakiwa watoto. Wamekusanyika karibu na mwanaume mmoja. Mwanaume huyo anaonekana kuwafundisha au kuwaelezea jambo. Ikionyesha kitu kwenye karatasi au bodi nyeupe iliyo mbele yao. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ambayo miti ni mikavu.

Kliniki ya rununu chini ya mpango wa kaunti ya Tharakanithi. Ni gari kubwa lililobainishwa kuwa kituo cha afya likiwa na ngazi na mabango yenye mraba. Mhudumu wa afya labda nesi anaonekana akitembea chini ya mwavuli huku kibeba mtoto ikionyesha shuguli za afya zinazoendelea.

Watu watatu wakishiriki kwenye shughuli fulani chini ya muundo unaofanana na banda au makazi rahisi. Mtu wa kwanza upande wa kushoto amevaa shati la zambarau na barakoa ya bluu. Mtu wa pili yuko katikati ameinama na amevaa nguo nyeusi na kitambaa cheupe kichwani. Pia anaonekana kuwa amevaa barakoa. Mtu wa tatu upande wa kulia amevaa sweta nyekundu na skafu ya rangi ya zambarau.

Watu wawili, mmoja ambaye ni mwanamume, na mwingine ni mama mjamzito. Mzee huyu amevalia sweta ya blue na shati nyeupe na ameegemesha vitabu kwenye makwapa yake, ilhali mama mjamzito amejifunga leso na kitambaa kichwani.

Kinywa cha mtu kikiwa wazi na meno meupe safi. Mikono miwili iliyovaa glavu za buluu inashikilia vifaa vya meno. Kioo kidogo cha meno na kifaa kingine kinachofanana na pini. Inaonekana kama daktari wa meno akimchunguza au kumsafisha meno mgonjwa.

Kundi la watu wengi wakiwa watoto waliovaa fulana nyekundu zenye ujumbe ambao waashiria kuwasifu mama zao. Wengine wamevaa mavazi meupe yanayoashiria labda ni waislamu au wanafuata utamaduni fulani. Inaonekana kama kuna tukio la umma au gwaride na nyuma yao, kuna bahari au ziwa.

Mdomo na meno ya mtu kwa karibu. Mtu huyo ana meno yenye nafasi katikati inayonekana kama pengo, ambayo ni sifa ya mtu kwa kawaida. Mdomo haonekana kuwa na afya ambayo imeonyesha mtazamo wa karibu wa meno na ufizi.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanamke mwenye ngozi nyeusi akiguza mdomo wake wa chini kwa kidole kimoja. Midomo yake inaonekana yenye afya, labda mwenye amepaka glosi. Inatoa hisia ya utulivu, kufikiria au hata kuonyesha kitu kinachohusiana na afya ya kinywa au uzuri.

Mtu akipiga mswaki kwa kutumia mswaki wa umeme. Anaonekana mtu huyo ana tabasamu la furaha au ameridhika. Akionyesha kua anafurahia kujali afya ya meno yake. Mswaki wa umeme unaonekana kua na kichwa cha blue , kilichowekwa kwenye meno.

Daktari wa meno, ambaye amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya kijani, akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi na daktari anachunguza au kutibu meno yake. Hii yaashiria ziara ya kawaida ya meno au matibabu ya kinywa, katika zahanati.

Kinywa wazi cha mtu wakati wa uchunguzi wa meno au matibabu ambacho chaonyesha meno ya juu na ya chini inayoonekana kuwa na pengo au jino lililokosekana katikati ya meno ya juu. Mdomo umefunguliwa sana na kuna kitu cheupe kinachofanana na pamba au kifaa cha kufungua kwa mdomo kinashikilia mdomo wazi.

Uso wa mwanamume, hasa mdomo au pua yake. Waonekana akasafisha meno yake kutumia kijiti labda mswaki wa asili au fimbo ya kusafisha meno. Midomo yake yaonekana yenye unyevu na meno yake ni meupe. Ngozi yake yaonekana kuwa na jasho au unyevu kidogo.

Kinywa cha mtu kikiwa wazi, kikifichua meno meupe na kungaa. Glovu ya buluu ya daktari wa meno, yaonekana ikishikilia kioo kidogo cha meno ,ambacho kinatumiwa kuchunguza upande wa ndani wa meno. Midomo yaonekana yenye unyevu na kungaa, ikionyesha afya bora ya mdomo.

Daktari wa meno ambaye ni mwanamume akiwa amevaa barakoa ya bluu na glovu nyeupe akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye aonekana kulala chini amefungua mdomo wake na daktari anatumia vifaa vya meno kumchunguza au kumtibu.

Mfano wa kabla na baada wa matibabu ya meno. Sehemu ya juu yaonyesha meno yenye pengo kubwa katikati, huku sehemu ya chini ikionyesha meno yale yale yakiwa yamekarabatiwa na pengo hilo limefungwa; yakionekana nadhifu na kamili. Yaonyesha wazi mafanikio ya huduma ya meno.

Chuma zinazong'aa ambazo hutumiwa na madaktari wa meno. Zana hizi ni pamoja na kioo kidogo, ndoano, kifaa cha kuchimba na kibano, zote zikionyesha usahihi na utaalamu unaohitajika katika kazi ya meno. Zimepangwa kwa usawa kwenye sehemu nyeupe zikiangaziwa vizuri.

Kulinganisha meno ya mtu kabla na baada ya kufanyiwa matibabu ya kung'arisha. Upande wa kushoto unaonyesha meno yenye rangi ya jano au madoa na upande wa kulia unaonyesha meno meupe na angavu ikionyesha tukio ya meno kung'arishwa.

Gari la kubeba wagonjwa au ambulensi yenye rangi nyeupe na mistari nyekundu na nyeusi. Lina taa za dharura nyekundu juu ya paa na maneno yameandikwa upande wake. Gari hii imeundwa mahususi kwa ajili ya kutoa huduma za kwanza na kusafirisha wagonjwa au waliojeruhiwa haraka kuenda hospitalini.

Kikosi cha wazima motto wakiwa kazini wamevaa sare zao kamili za zimamoto na kofia ngumu za ulinzi mmoja wao aonekana akishika bomba la maji akionyesha kua anashughulikia moto aua dharura moshi waonekana nyuma yao na kuna mlango wazi unaoashiria eneo la tukio.

Mwanamke amebeba mzigo mkubwa kichwani, labda mkoba uliojaa vitu. Mbele yake, mwanaume aliyevaa barakoa na glavu anashika sehemu ya mzigo huo, huenda akimsaidia. Watu hao wawili wanasimama, na jirani yao kuna watu wengine kadhaa, baadhi wakiwa wamekaa na wengine wamesimama

Eneo lililoadhirika na mafuriko makubwa. Barabara na maeneo ya makazi yamejaa maji machafu yanayoonekana kuwa kahawia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama ndani ya maji hayo huku baadhi yao wakivua viatu au kujaribu kupitia eneo hilo. Majengo yanaonekana karibu na maeneo na maji.

Eneo lililofurika maji labda kutokana na mvua mkubwa, huku watu na magari yakipitia kwenye maji hayo. Kuna gari ndogo la abiria likipita kwenye maji na mbele yake kuna mtu aliyevaa kama mwanajeshi au mtu wa huduma za dharura, akitembeya ndani ya maji. Nyuma yao kundi la watu pia wanakimia ndani ya maji na kwa mbali. Lori kubwa linaonekana.

Eneo kubwa la ardhi lililokatwa miti, likiwa na mabaki ya magongo, matawi na undongo uliofukiliwa. Upande wa kushoto kuna kisiki kikubwa cha mti, na mbali misitu mingi yenye miti mirefu inaonekana ikionyesha hadhari za ukakataji miti.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika karatasi ya choo ikitazama juu. Karatasi hiyo ni nyeupe na inaonekana kuwa mpya. Mandhari nyuma ni wa uso ambao wenye rangi ya kahawia unaojenga utofauti mzuri wa rangi. Mkono unaonekana kuwa mtu mzima labda mwanaume.

Ofisi ndani ya kituo cha afya au kliniki, kuna kabati la chuma lenye vifaa vya matibabu juu yake na mabango yenye habari yametandikwa ukutani. Mlango ulio wazi waonyesha chumba kingine chenye meza ya ofisi na viti na dirisha lenye vipofu.

Duka la dawa lenye rafu nyingi nyeupe zilizojaa dawa na bidhaa nyingine za afya. Rafu zimepangwa vizuri na kuna bidhaa nyingi zenye lembo na rangi tofauti. Katikati ya duka kuna benchi ndefu nyeusi, dari ina rangi ya buluu na kuna taa za kisasa.

Sehemu ya ndani ya chumba, labda hospitalini au kliniki . Sakafu Ina vigae vienye miraba, na juu yake kuna miguu ya mtu iliyovaa viatu vya rangi ya mchanga .Katika sehemu ya juu ya picha ,kuna kifaa cha matibabu ,kinachobebeka, ambacho chaonekana kuwa na magurudumu na kikapu kidogo.

Gari la wagonjwa jeupe lililosimama kwenye eneo la lami na mlango wake wa nyuma ukiwa wazi. Juu ya gari hilo, kuna taa nyekundu za dharura na maandishi, ambulensi, upande wake. Nyuma ya gari kuna jengo lenye kuta nyeupe na paa jekundu zikionyesha labda ni kituo cha afya au hospitali.

Rundo la mirija ya sampuli za damu ikiwezekana kwa matumizi ya kimatibabu mirija hiyo ni meupe na ina vifuniko vikundi imepangwa vizuri kwenye vibweta vyeupe vinavyoonekana kufungwa kwa plastiki, kuna safu nne za vibweta hizi zilizopangwa moja juu ya nyigine , nyuma ya mirija kuna bango lenye maandishi hospitali ikionyesha kuwa vifaa hivi vina husiana na sekta ya afya.

Mitungi minne ya oksijeni iliyo pangwa kulingana na mkubwa wake, kutoka mkubwa kwenda mdogo. Mitungi hio ina rangi nyeusi na sehemu ya juu nyeupe. Yaonekana kama wameifadhiwa ndani ya chumba, labda katika kituo cha afya au ghala , kwani kuna madirisha nyuma na kuta za rangi nyepesi.

Vifaa viwili vya matibabu vilivyowekwa chini. Kushoto kuna kifaa cheupe chenye maandishi kinachoonekana kama mashine ya kutoa mvuke na mirija yake imetandazwa chini. Kulia kwake kuna kifaa cheusi kinachofanana na vifaa vya kupimia shinikizo la damu chenye mirija pia.

Mashine ya eksirei ya hospital ikiwa na meza kubwa wagonjwa na kifaa kirefu kinachoelekezwa juu. Kwenye ukuta, kuna kiyoyozi na vifaa vingine vya umeme. Yaonekana kuwa katika chumba cha matibabu au idara ya rediolojia.

Kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu chenye ngazi ndogo mbili za kupandia. Kina sura ya chuma na sehemu ya kulalia yenye mto mweusi ambapo sehemu ya kichwa inaweza kuinuliwa.

Eneo la kazi lenye kompyuta. Kuna skrini ya kompyuta na kibuni mbele yake na spika ndogo upande wa kushoto. Upande wa juu, kuna drawer au kabati la mbao. Eneo lote laonekana kuwa sehemu ya ndani ya chumba.

Mwanamme amevaa shati nyekundu akiwa amelala kifudifudi kwenye kiti chenye tambaa chekundu. Uso wake umefichwa mikononi mwake na anaonekana kama analia au amefadhaika sana. Karibu naye juu ya kiti kuna kitabu kikubwa cha zamani kinachoonekana kama bibilia kikiwa kimefunguka.

Mwanaume mchanga akiwa ameshika kichwa chake kwa mkono mmoja akionekana kuwa na huzuni au mfadhaiko. Yuko ameketi mbele ya mwanamke mwingine ambaye anaonekana kumsikiliza kwa makini. Ishara ya kikao cha ushauri nasaha au tiba ambapo mwanaume huyo anajaribu kuelezea hisia zake.

Sanduku la chanjo ya kinywa ya polio yenye chapa. Sanduku laonesha lina dozi hamsini zikiwa katika vijijiniko kumi vya miililita tano kila kimoja. Pia kina ujumbe wa dharura ikionyesha matumizi yake maalum. Kando ya sanduku kuna chupa ndogo ya chanjo hiyo ikionyesha bidhaa halisi. Yaashiria umuhimu wa chanjo hii katika kudhibiti magonjwa ya polio.

Bidhaa za dawa ya Panadol kuna pakiti kadhaa ,ambazo zenye rangi ya blue, na nyekundu zikiwa zimepangwa nyuma. Zikionesha nembo ya Panadol. Mbele ya pakiti hizo kuna wingi wa tembe za panadol, zikiwa zimepangwa. Maneno kwenye pakiti yaonyesha kuwa ni kwa ajili ya kutuliza maumivu na homa, na ni rahisi kumeza.

Bidhaa mbili za dawa zote zikiwa na lebo. Upande wa kushoto kuna kisanduku cha buluu ambacho ndani yake kuna vidonge viwili vya rangi nyekundu. Upande wa kulia kuna chupa ndogo nyeupe yenye lebo ya buluu na inaonekana kuwa na vidonge vingi ndani yake. Bidhaa zote mbili za onyesha kuwa ni za kupunguza maumivu ya homa.

Wodi ya hospitali, labda wodi ya watoto wachanga kutokana na uwepo wa vitanda maalum vya watoto. Kuta zina rangi ya iriki na kuna dirisha yenye milingoti. Watu wachache waonekana wakiwa wamesimama au kuketi ndani ya chumba hicho. Ina mwangaza hafifu na yaonekana kuwa na upungufu wa ubora.

Mikono miwili ya watu wazima ikimshika mtoto mchanga. Mmoja wa watu wazima anaonekana akipaka alama fulani labda wino kwenye kidole gumba cha mtoto mchanga kwa kutumia chombo cha rangi ya bluu chenye ncha nyeusi. Mtoto mzima huyu amevaa Pete na bangili.

Wodi ya hospitali au chumba chenye vitanda kadhaa vya wagonjwa. Vitanda hivyo vina muundo wa kisasa, vyeupe na bluu na baadhi vina vifaa vya matibabu vilivyounganishwa. Kati ya vitanda kuna mabango mawili makubwa yenye ujumbe wa kuunga mkono huduma za afya, yameandikwa kwa kingereza na kiswahili. Mtu mmoja, aonekana kuwa mhudumu wa afya, amesimama karibu na mojawapo ya vitanda.

Watoto wanne wakiwa wamekusanyika karibu na kitabu au bodi ya kujifunzia wakisoma. Wawili wao wako mbele, mmoja akiwa amevaa shati nyeupe na mwingine shati ya rangi ya pinki. Wa tatu yuko nyuma yao, waonekana wamejikita kwenye shughuli waliyo nayo. Mazingira yanaonekana kuwa nyumbani au nje kwenye kitanda kilichofumwa.

Mtaalam akimpatia mtoto sindano mkononi. Mkono wa mtaalam huyu waonekana kushika mkono kwa upole huku sindano ikingiizwa. Mtoto anaonekana kutazama chini, anaoneshana maumivu au wasiwasi. Hii yaashiria chanjo au matibabu katika mazingira ya kliniki.

Mfumo wa rahisi wa kunawia mkono. Kuna ndoo kubwa ya buluu juu ambayo yaonekana kuwa na maji. Chini yake kuna beseni ndogo la buluu la kunawia na bomba dogo la maji . Pia kuna chupa ndogo ya sabuni ya maji karibu na beseni.

Mchezo wa raga, ambapo mchezaji mwenye kofia ya kulinda kichwa, ameanguka chini, akionekana kuwa amejeruhiwa au amechoka. Daktari au msaidizi wa matibabu, aliyevaa fulana ya kijani yenye neno medic , amepiga goti karibu naye akimsaidia. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa nyasi.

Mguu mmoja, hususan sehemu ya kivundo cha mguu na chini kidogo ya goti. Kifundo cha mguu chaonekana kuvimba na kuna alama nyepesi kama kovu au maruvu kwenye mguu. Rangi ya ngozi yaonekana kuwa kawaida lakini uvimbe unaonekana wazi.

Mguu wa mtu wa kushoto ukiwa umewekwa kwenye sehemu nyeupe pengine sakafu wa kitanda. Mguu aonekana kuvimba kidogo hasa katika eneo la kifundo cha mguu. Rangi ya ngozi ionekana kuya kawaida ingawa kuna vivuli vinavyoashiria uvimbe huo.

Mchezaji wa mpira wa miguu amevaa jezi ya kijani na nyeupe yenye nambari kumi na saba, akiwa ameanguka chini kwenye nyasi za uwanja. Anaonekana ameumia akiwa ameushika mguu wake na uso wake ukionyesha maumivu.

Mchezaji wa mpira wa vikapu anaye onekana akiwa amelala chini kwenye uwanja wa mpira, amevalia jezi ya zambarau na njano na anashikilia mguu wake. Inaonekana kama anafanya mazoezi yakunyoosha viungo au wanaumia . Nyuma yake kuna mashabiki au watazamaji.

Kifaa cha mazoezi ya jimu kinachotumika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya miguu hasa misuli ya paja na ndama. Kifaa hicho ni cheusi, kina kiti cha kukalia na sehemu ya kuwekea miguu. Pia kuna diski za uzito zinazounganishwa zenye nambari kumi zikionyesha uzito.

Mmea wenye majani makubwa yenye umbo la moyo na kijani kibichi. Majani yaonekana kuwa na mishipa iliyotamkwa vizuri. Mmea huu umezungukwa na mimea mingine mingihi hivi kuonyesha mazingira ya misitu au bustani yenye mimea mingi.

Mti mkubwa wenye majani mabichi mengi na matunda mengi yanayokomaa karibu kukomaa, yakiwa yamening'inia kwenye matawi. Matunda hayo yaonekana kuwa ya kijani kibichi na yanaweza kuwa ya aina ya papai ndogo au matunda mengine ya kitropiki yanayoota kwenye shina na matawi.

Mimea na nyasi mbalimbali, zikiwa na baadhi ya sehemu zao zimekauka au kuwa na rangi ya kahawia, ikionyesha mchanganyiko wa mimea michanga na mikavu. Udongo chini, unaonekana kuwa na mchanganyiko wa kahawia na nyekundu. Mwanga wa jua waonekana wazi, ukionyesha huenda ni mchana. Bustani iliyotunzwa au sehemu ya asili iliyo na mimea mchanganyiko.

Mimea yenye majani mabichi yaliyoko mbele ikiashiria vichaka vidogo au miche ya miti. Nyuma yao kuna eneo lenye nyasi kavu na mimea mingine inayopauka na mbali zaidi kuna miti mirefu. Pia kuna ua la mbao au fensi inayoonekana nyuma ya mimea mbele ikipita katikati ya mandhari. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha labda jua kali.

Matawi ina majani mengi ya miti mirefu yaliyojaa na yaliyoungana yakijaza sehemu kubwa ya fremu. Majani yaonekana kuwa ya kijani kibichi na rangi ya kahawia na anga la bluu linaonekana kwa umbali. Yaashiria kuwa katika misitu au eneo lenye miti minene.

Mimea midogo ikikuwa ardhini ikiwemo mmea wenye majani mapana yanayofanana na papai au mkono wa chuma. Pia kuna majani mengine membamba au udongo unaoonekana unyevu. Kando yake kuna majiwe makubwa ambayo yaonekana yenye rangi ya kahawia.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kwenye mti. Baadhi ya majani ya mti huu yanaonekana yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia. Inaonyesha hatua za ukuaji wa ndizi shambani kabla hazija pevuka kabisa.

Sehemu ya mti mkubwa, ukiwa na majani mengi ya kijani kibichi na matawi yanayoonekana vizuri. Sehemu ya shina la mti pia inaonekana ikionyesha ukubwa na uimara wa mti huo. Anga ya rangi ya buluu na mawingu yanaonekana nyuma ya mti na kuna mwanga wa juu unaonekana kati ya majani.